Kituo maalumu ndani ya mazingira ya hospitali kinatumika na madaktari waliobobea kwa ajili ya usafi, kungo'a, kujaza, kutengeneza na kungarisha meno ya mgonjwa.

Kituo kidogo ndani ya eneo la hospitali kinachojihusisha na huduma za usafi, kung'oa, kujaza, kutengeneza, kung'arisha, pamoja na kufunga meno bandia.

Watu mbalimbali wameshiriki kwenye zoezi kubwa la upandaji miti linalosaidia kuongeza hewa safi kwa ajili ya matumizi ya wanadamu na wanyama.

Kituo kidogo kinachojihusisha na ustawi wa akili, kihisia na kijamii inayomuwezesha mtu kushughulika na changamoto za maisha na kufanya maamuzi sahihi.

Kituo kidogo ndani ya eneo la hospitali kinachotumika na wataalamu kwaajili ya kutibu, kuchunguza, pamoja na kuhakikisha afya bora ya watoto wachanga, kwanzia wanapozaliwa umri husika.

Kituo kidogo ndani ya eneo la hospitali, kinachotumika na wataalamu kwa ajili ya huduma za: kutunza, au kuhifadhi, kutibu, pamoja na kulea watoto wachanga kuanzia wanapozaliwa.

Kituo kidogo ndani ya eneo la hospitali kinacho jishughulisha na huduma mbalimbali ikiwemo utambuzi, matibabu, ufuatiliaji wa magonjwa, ukuwaji na maendeleo ya watoto wachanga kuanzia wanapo zaliwa.

Kituo kidogo ndani ya eneo la hospitali kinachotumika na wataalamu kutoa huduma ikiwemo utunzaji, kulea pamoja na kuchunguza magonjwa mbalimbali yanayoathiri watoto wachanga.

Kituo kidogo ndani ya mazingira ya hospitali yanayojihusisha na utengenezaji, utoaji, usimamizi wa matumizi sahihi ya dawa kwa ajili ya matibabu ya wanadamu.

Matunda mbalimbali kama vile ndizi na mananasi yanayotumika kama dawa ya asili, kwa kuongeza virutubisho muhimu kwenye mwili wa mwanadamu, ili kuimarisha na kuboresha afya.